Daktari amepokea mtoto mchanga kutokana na kumzalisha mama, ameonekana amefurahi amefanya kazi nzuri mtoto ametoka salama anacheka nae anamshika mashavu. Daktari mwenye amevaa miwani na barakoa ameishukisha chini ya kidevu.

Ni kambi ya sipitali imeekwa vitanda vimetandazwa kwa wingi kwa wanaotumika kwa magonjwa. Inaonekana ni kambi kubwa ya kusaidia wagonjwa wasiojiweza, pana daktari, msimamizi na wagonjwa hao wengine wamelala na vitanda vingine vimenyooshwa kwa uzuri.

Mama amechutama akikinga maji kwa debe lake. Maji yanaonekana yanatokana na chini ya ardhi ameeka debe lake, chini yake beseni ili yasimwagike chini, apate kuyahifadhi na kuyatumia.

Mgonjwa ana angaliwa meno na daktari wa meno, amevaa barakoa na miwani na kofia kuzuia germs zisimrukie. Amevaa glavu kwa mikono huku akimfungua meno akuangaloa matatizo yake yako sehemu gani.

Hiyo sindano iliyowekwa hapo chini, ni ya kudunga kwa hicho kidude ambayo iko na dawa ya ugonjwa wa manjano. Ubavuni pana barakoa ya kufunika kwenye uso na pua na baadaye sindano hiyo itadungwa kwa mgonjwa mwenye ugonjwa wa manjano.

Ni watoto wachanga waliozaliwa hivi karibuni. Nurse wanawatazama ili kuangalia kama pana hitilafu yoyote kwa watoto wachanga waliozaliwa hivi karibuni.

Ziwa la maji hili limetua na mchanga wa udongo mwekundu. Linaweza kukuzamisha likakubana na usiweze hata kuinua mikono na mwili wako kutokana na ziwa hilo gumu. Pana majani au tuseme manyasi ya rangi ya kijani.

Kichupa hicho kinabeba dawa ya maumivu. Kama unaumwa na mwili, kichwa ama maradhi yeyote ya maumivu ya kufanyisha mwili wako ukufe nguvu unapewa dawa hiyo kuzuia maumivu kuzidi sana.

Daktari ni wa macho anamtizama mgonjwa wake kuona matatizo yako sehemu gani, anamwangalia kwa kifaa hicho ndo anapopata habari kamili ya ugonjwa wake ulipofikia.

Mama na daktari wanamhudumikia mtoto mchanga kupewa vaxini yake ya kila mwezi. Mama huyu amevaa nguo ya maua maua mekundu, machungwa, kijani. Daktari anacheza cheza na kucheka na mtoto ili kumpatia vaxini yake.

Mfugaji ng'ombe anamsafisha ng'ombe huyu pua yake yaonyesha kuwa ana ugonjwa wa mafua. Anampatia dawa kwa kutumia shindano ndefu. Amejifunika barakoa ili asipatikane na wadudu wowote kumuingia yeye ndani wa mwili wake.

Ni sehemu ya kuangaliwa meno. Huyo amesimama ni daktari, amevaa barakoa akashikilia jaji anamimina dawa katika kibakuli. Kitu hicho kinatumika na wagonjwa wa kuangaliwa meno wakilala huku wakitazama na daktari.

Duka linauza vitu za kiasilia, mafuta, hawaji, pana picha pia zinauzwa zimewekwa hapo chini, michoro ya mama amebeba mtoto kwenye mgongo, mzee, mkono, pana pilipili, tangawizi ya unga, asali, kila kitu.

Daktari na mama wamevaa barakoa. Daktari anampatia mama shindano ya mkono sehemu ya begani, ni shindano ya vaccine ya tetenus . Mama huyu amevaa tishati ya rangi ya samawati ya kuiva na daktari amevaa rangi ya zambarau. Mama ameweka mkono juu ya meza ili kupatiwa shindano yake.

Mgonjwa anatazamwa na daktari. Anaangaliwa ndani ya mdomo wake kuhusu meno yake yanavyoendelea. Daktari amevaa glavsi ili asipate germs za kutokana kwa mgonjwa. Amevaa rangi ya samawati mgonjwa amelala huku akitazamwa.

Ni mlemavu anayeshikiriwa na mkono na daktari wake ili kuonyeshwa namna ya kufanya mazoezi yake ya kila siku, ameekelea magoti kwa hiyo carpet ili isimwezeshe kumuumiza magoti yake, ubavuni mwake ana kiti cha kupeleka na mashine.

Mtoto ameshikiliwa na mamake ili daktari aweze kumpa vaccine . Vaccine ni aina ya sindano za kufanya kuzuia maradhi aidha kwa mtoto ama mtu mzima lakini sana zinatumika kwa watoto wadogo kwa umri kadhaa baadaye anakua sawa.

Mama amemzuia mwanawe ili apate sindano yake ya vaccine kwa mkono wa bega. Amemzuia mtoto asipate kutingishika. Daktari anamchekesha mtoto ili apate kutulia. Mama amemzuia mwanawe.

Hapa ni hospitali, nyuma ya daktari kuna mlango, daktari amevaa barakoa huku akimtizama mgonjwa wake meno yake yaliyoathirika, amevaa glovu za kuzuia kushika germs .

Mama anamzuia mwanawe ili apate kupewa sindano. Daktari ameshika mkono wa mtoto akimfinya apate kudunga sindano mahali pazuri ili mtoto asiumie. Mama amevaa tishati ya rangi ya samawati na daktari amevaa koti lake jeupe kuonyesha ishara kuwa yeye ni daktari.

Mama amemzuia mwanawe akipewa vaccine ya kukamua kwa mkono, vitamini, wanaohudumia wamevaa barakoa na jacket ya kuzuia maradhi yoyote yatakayo rukaruka katika mwili wao. Mama amevaa nguo nyeusi, mtoto wake amevaa kofia nyekundu.

Kunaonyesha kumenyesha sana pana mfuriko wa mvua. Magari yanapishana, barabara imejaa maji. Kuna matuktuk, kuna matatu na watu wameshikilia miavuli. Inaonyesha kuwa ni mvua mkali sana.

Daktari mwanamme ni wa meno, amevaa barakoa na anamwangalia mgonjwa wake meno yake ya ndani yaliyo haribika, anamuegeshea taa, amevaa vihifadhio za mkono ili asipate germs vidudu virusi vya mgonjwa huyo kutokana na ugonjwa wake.

Huyu ni mhudumikiaji kwa watoto wachanga, Hapo ni nasari ya mtoto aliozalika hivi punde. Ametiwa katika hilo dude ili kumhifadhi kama hajakamilika kwa mda mchache ama kwa masiku kadhaa.

Dawa ya kusimamisha maradhi ya ukambi. Sana inatumika kwa watoto wachanga wa miezi misita ama miezi tisa. Ni kwa kila mkenya au binadamu yeyote kutoka duniani kumlazimu kupata vaccine hilo.

Mzazi amemzuia mwanawe akimpatia vaccine kila mtoto anayezaliwa ana dawa za vaccine analazimika kupatiwa kwa mida fulani, mama amevalia kofia ya rangi nyekundu na daktari amevaa miwani na nguo yake ni rangi nyeupe .